Mtu mmoja ameketi akipokea sindano kwenye mkono wake huku mtoa huduma akiwa amevaa barakoa na kofia ya ulinzi, wote wawili wamevalia barakoa, ishara ya tahadhari dhidi ya maambukizi. Nyuma yao kuna watu wengine walioketi, wakisubiri huduma wakionyesha kuwa zoezi hili linafanyika katika mazingira ya kijamii, au kituo cha afya.

Bango la elimu linaonyesha ujumbe wa usafi wa mikono kwa siku ya usafi wa mikono, mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu. Maneno kama okoa maisha, safisha mikono yako na mikono safi ni mikono ya kujali yanaonekana kwa maandishi makubwa. Michoro inaonyesha mikono ikinawa kwa sabuni chini ya bomba la maji, watoto wakikumbatiana kwa furaha na vijidudu vikioshwa na maji. Dunia imechorwa kuonyesha kuwa usafi wa mazingira unaanza na mikono binafsi.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga ikiwa ni pamoja na barakoa, glavu na kifuniko cha nywele anashughulika na mwili uliolazwa kwenye machela na kufunikiwa kwa kitambaa cheupe. Mazingira yanaonyesha tahadhari na utaratibu wa kitaalamu katika kushughulikia miili ya marehemu. Nyuma kuna mwili mwingine uliowekwa sawa ukionyesha mazingira ya hifadhi ya maiti.

Gari maalum la huduma limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti michache. Maneno Beyond Zero na alama ya msalaba wa bluu yanaonekana pembeni. Watu watatu wameketi mezani wakizungumza, huenda wakihudumiwa au wakitoa ushauri. Mlango wa gari uko wazi na ngazi zimewekwa kwa ajili ya kuingia ndani. Mandhari inaonyesha jitihada za kufikisha huduma kwa jamii.

Watu wamekusanyika ndani ya hema. Baadhi wameketi wakihudumu mezani wengine wamesimama wakifuatilia kwa makini. Shati nyekundu na la machungwa linaonekana kwa walioketi, huku kitabu kikubwa kikiwa mezani. Barakoa zimevaliwa na wengi zikionyesha tahadhari ya kiafya. Tukio linaonekana kuwa la kijamii lenye ushirikiano.

Gari jeupe la huduma limeegeshwa likiwa na maandishi ya Beyond Zero Mobile Clinic na nembo ya msalaba wa buluu. Watu kadhaa wamesimama karibu wengine wakipanga foleni kwa utaratibu. Baadhi wamevaa mavazi ya kawaida wakionekana kutafuta huduma. Picha za nyuso za watu zipo pembeni ya gari zikiongeza mvuto wa ujumbe wa huduma. Mazingira ni ya utulivu na ushirikiano.

Watu wamevalia mavazi ya manjano wakishiriki sherehe ya kijamii kwa furaha. Watoto na watu wazima wanacheza na kushiriki shughuli mbalimbali. Hali ya hewa ni ya jua, anga ni safi na miti imezunguka eneo.

Mtu aliyevalia fulana ya kijani yenye maandishi ya, community health volunteer amebeba mtoto, aliyevalia mavazi yenye rangi mbalimbali. Wapo nje, mazingira yanaonyesha majani na jengo kwa mbali. Mandhari yanasisitiza huduma na msaada wa kijamii kwa mtoto.

Mtu ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akitabasamu kwa utulivu. Daktari ameshika kifaa cha kuchunguza meno akionekana makini na mnyenyekevu. Mandhari ni safi ikisisitiza huduma bora na uhamasishaji wa afya ya kinywa.

Mabadiliko ya meno yanaonekana wazi. Awali yalikuwa na pengo mbele, kisha yakarekebishwa na kuwa sawa. Matokeo yanaonyesha mafanikio ya huduma, ya kinywa na maneno.

Mtu aliyevalia sare za bluu na kofia ya kijani anapokea kitu kutoka kwa aliyevalia fulana nyeupe yenye alama za mikono na miguu ya rangi. Meza iliyo nyuma, ina chupa mbili za maji safi na vifaa vingine. Dirisha na rununda imewekwa ukutani ikionyesha mazingira ya taasisi ya afya. Watu hapo wanaonekana kushirikiana kwa utulivu.

Mwananchi anahudumiwa kwa kupimwa shinikizo la damu na mhudumu aliyevalia koti la blue , akionyesha huduma na afya ya jamii. Pembeni mwingine ameketi kwa utulivu, huku magari na jengo vikionekana nyuma. Mandhari haya yanadhihirisha jitihada na kutoa huduma za msingi kwa wananchi katika mazingira ya wazi.

Wagonjwa wamelazwa vitandani huku wahudumu wa afya wakitoa huduma kwa umakini. Daktari na wauguzi wamesimama karibu na mgonjwa aliyevalishwa shuka jeupe. Vifaa vya matibabu kama mitambo ya ufuatiliaji na vijiti vya dripu vimewekwa pembeni. Kombe la kijani na jusi limewekwa kitandani likionyesha uangalizi wa kibinadamu.

Ndani ya gari la dharura, watu watatu wameketi wakihusika na shughuli za kitibabu. Wawili wamevalia sare za kijani wakionekana kama wahudumu wa afya. Mmoja amevaa suti ya kijivu na anazungumuza nao. Vifaa vya matibabu vimepangwa vizuri, vikiwemo kitanda cha wagonjwa na sehemu ya kuhifadhi vifaa. Maandishi ya St.John ambulance yanaonekana pembeni ya gari, yakionyesha huduma za dharura zinazotolewa kwenye haraka na umakini.

Maji yanatiririka kutoka kwenye chombo chenye bomba kilichowekwa juu ya fridge ya mbao. Mkono wa mtu umevaliwa bangili na unashikwa chini ya maji yanayo tiririka, kwa ajili ya kunawa. Tukio linaonesha usafi wa mikono, kwa kutumia vifaa rahisi.

Mtu aliyevalia koti jeupe ameonyesha bango la huduma za afya ukutani. Maandishi yanataja tiba ya viungo, kazi, mkono, na mafunzo ya uzazi. Koridoo ni safi na ina mandhari ya kitaalamu, huku mabango mengine ya madirisha yakionekana nyuma. Tukio linaonyesha utoaji wa huduma maalumu, kwa ustawi huu wa mwili na afya ya jamii.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa amevalishwa mavazi ya kubana yenye alama za namba. Wahudumu wawili wa afya wamesimama pembeni, mmoja akirekebisha mavazi hayo kwa uangalifu. Amevaa glavu na sare za kazi. Wakionyesha utaratibu na huduma ya kitabibu, kwa umakini na taaluma.

Vifaa vya upasuaji zimepangwa kwa mpangilio juu ya kitambaa cha kijani. Kuna koleo, mikasi, visu maalumu na trey za chuma. Container la chuma limewekwa nyuma na limeandikwa circumcision set . Baadhi ya vifaa bado viko kwenye vifunganisho usafi. Mazingira yanaonyesha maandalizi ya huduma za utafiti.

Wataalumu watano wa afya wamevalia mavazi ya upasuaji wakifanya kazi ya umakini katika chumba cha upasuaji. Mgonjwa amelazwa kwenye meza, huku vifaa vya kitibabu na taa za juu zi, vikisaidia katika zoezi hilo. Ushirikiano na ustadi wa madaktari unaoneakana wazi, wakitumia vifaa vya kisasa kufanikisha upasuaji.

Mtu aliyevalia koti jeupe amesimama mbele ya kabati lililo wazi akishika daftari, kalamu kwa umakini. Kando yake kuna kizima moto kikionyesha tahadhari ya usalama. Ndani ya kabati kuna nguo na vifaa mbalimbali vikionyesha mpangilio wa kazi au huduma. Mazingira ni ya utulivu na uajibikaji.

Chanjo ya MMR inalinda dhidi ya magonjwa matatu hatari: surua, matumbwitumbwi na rubela. Katika taswira hii, tunaona sindano ikichukuliwa kutoka kwenye chupa ya dawa, ishara ya maandalizi ya utoaji wa chanjo. Maelezo kwenye chupa yanaonyesha kuwa ni dawa ya dozi nyingi, inayohitaji kuhifadhiwa katika ya joto la kati ya nyuzi joto mbili hadi nane bila kugandishwa.

Kifurushi cha chanjo ya surwa, matumbutumbu na rubela kime andikwa TRESIVAC'PFS kikiwa na dozi moja ya milimita sufuri nukta tano, kime zalishwa na Serum Institute of India likiwa na nembo na anwani ya kiwanda cha Hadaspapiu . Maandishi yanaonyesha matumizi ya chanjo hai iliyo gandishwa.

Watu watatu wameketi mezani wakihusika na shughuli ya afya wawili wakiwa wamegeuza migongo na mmoja akiwa ameangalia mbele. Viti vya plastiki vya rangi ya nyeupe na bluu vimetumika nyuma. Kuna bango kubwa lenye nembo na maandishi ya Kenya red cross pamoja na kibao kidogo chenye neno vaccination . Eneo la wazi lina nyasi na benchi kadhaa likionyesha mpango wa kutoa chanjo kwa jamii.

Mtu ameinama akimsaidia mwingine kuinuka kutoka sakafuni, wakizungukwa na vifaa vya kusaidia kutembea. Kiti cha magurudumu kipo karibu kikionyesha mazingira ya tiba au mazoezi ya kurejesha nguvu. Mandhari ni ya kujali na msaada wa kiafya.

Mtu ameketi mezani akiangalia kompyuta yenye picha na maandishi. Mwingine amesimama nyuma ya dirisha lenye grili ya chuma ya kijani, wakizungumza. Mezani kuna chupa za maji na karatasi, ukutani kuna maelezo ya mtu yaliyotumia kiungo cha kifo kwa kosa la uporaji wa kutumia nguvu. Maelezo yanajumuisha jina, namba ya usajili, umri, rangi, na ngozi, alama usoni na maatarifa za ndugu wa karibu.

WAtu wamevalia sare za red cross na barakoa wakishiriki shughuli ya usafi. Koleo na toroli yenye takataka vinatumika huku wengine wakipiga deki kwa bidii . Mandhari inaonyesha mshikamano na uwajibikaji wa kijamii.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya wanafunzi waliovaa sare wakionekana kutoa mafunzo au ujumbe muhimu. Koti la bluu linaonyesha uwakilishi wa huduma za mifugo huku la jekundu likiwa na alama ya msalaba mweupe likisisitiza usalama wa afya. Mandhari ni ya elimu na uhamasishaji wa kijamii.

Mtu amesimama karibu na mwingine aliyeketi, walioonekana kushiriki shughuli ya kitamaduni. Mavazi ya rangi ya ngavu yanasisitiza utambulisho wa jamii. Ukuta wa udongo na paa la bati linaonyesha mazingira ya kijijini. Nguo zimetundikwa kwa mpangilio rahisi zikiongeza mvuto wa asili.

Mtu ameketi kwenye kigoda cha mbao amevaa nguo yenye imechorwa na aproni. Pembeni kuna mifuko mingi ya plastiki iliyojaa bidhaa mbalimbali pamoja na ndoo ya viombo vya plastiki. Sehemu ni ndogo na imejaa vitu ikiashiria mazingira ya biashara ya mtaani ya sokoni. Gari la walemavu linaonekana upande wa kulia likiongeza taswira ya hali halisi ya maisha ya kila siku.